Darasa la kompyuta linaonekana kuwa limepangwa kwa mpangilio mzuri kila meza likiwa na tarakilishi ya mezani pamoja na kibodi yake . Kompyuta hizo zimepangwa kwa mistari zikiwa tayari kwa matumizi ya wanafunzi au washiriki wa mafunzo . Ni sehemu inayochochea maarifa , ubunifu na maendeleo ya kidijitali.

Darasa tupu lina viti vingi vilivyopangwa kwa mpangilio wa mstari, vyote vikiwa wazi bila wanafunzi. Ukumbi uko kimya na viti hivyo vinaelekea mbele kwenye ubao vikionyesha maandalizi ya somo au kipindi kilichomalizika.

Madawati tupu yamepangwa kwa makundi ndani ya darasa, kila kundi likizungukwa na viti vilivyowekwa mpangilio. Kwenye corner ya chumba kuna meza yakipekee tofauti na mengine nayoonekana kua ya mwalimu. Hakuna mtu ndani na kila kitu kimeka tayari kwa kipindi ingine.

Mwanaume huyu amevalia fulana iliyoandikwa Kenya akiwa ndani ya maji, juu ya mashua. Anashikilia mapafu ya mashua, vipini viwili vinavyotumika kupiga maji na kuiendesha mashua. Anaonekana kushiriki mashindano ya mashua akiwa tayari kuanza au yuko katikati ya mashindano hayo.

Maandishi Asiya Sururu mafunzo katika mto Oise yanaandamana na picha ya mwanamke ndani ya mtubwi akielea juu ya maji ya mto katika mazingira tulivu ya asili akishiriki mafunzo ya tendo ya uzuri wa mazingira au usafiri wa majini.

Kwenye meza ya ofisini kuna kompyuta yenye maandishi yaliyoandikwa huduma ya intaneti ni kwa ajili ya matumizi ya kilimo pekee, kompyuta hiyo imewekwa katikati ya meza na pembeni kuna kalamu jaje. Maandishi hayo yanaelekeza watumiaji kutumia intaneti kwa shuguli za kielimu tu na si vinginevyo.

Jengo hili limejengwa kwa mawe imara likiwa na muundo wa kisasa na wa kuvutia. Kando ya jengo hilo kuna ngazi za nje zinazopanda hadi juu zikionekana kutumika kama njia ya kuingia au kutoka kwa urahisi katika kila ghorofa. Mbele ya jengo hilo kuna uwanja mdogo uliokatwa kwa ustadi na kutunzwa vizuri. Jambo linaloongeza uzuri wa mazingira wa jengo hilo.

Samson Ojuka yuko chini akiwa amelala baada ya kuruka kwenye mashindano ya kuruka mbali. Mchanga wa uwanja unaonekana umetawanyika sehemu alipotua, ishara ya nguvu na kasi aliyotumia. Hakuna watazamaji wanaoonekana, jambo linaloashiria kuwa ni mazoezi au maandalizi ya mashindano rasmi.

Samwel Mushai aliyekulia ameandamana na mwelekezi wake Jean Kipchumba taifa lao ni Kenya. Alizaliwa tarehe ishirini na sita December mwaka wa elfu moja mia tisa themanini na tisa. Anashiriki katika riadha ya watu wenye ulemavu kwenye mbio za mita elfu tano kwa watu wenye ulemavu wa kuona.

Baadhi ya kabati yana jarada la faili juu yake, huku mwingine akiwa juu, kando yao kuna kiti moja kilichowekwa karibu kana kwamba mtu alikuwa ameketi hapo au anatarajiwa kuketi mandhari hii inaonyesha mpangilio wa ofisi au sehemu ya kazi.

Haya ni mashindnao ya kandanda kwa watu wenye ulemavu wa miguu ambapo wachezaji wanatumia magongo timu moja iko uwanjani wakiwa wamevaa fulana nyekundu zilizoandikwa Kenya, kila mchezaji ana magongo yake, wanajiandaa kwa ushindani kwa ari na umoja.

Kikosi cha wachezaji wa kenya, wanaocheza michezo ya watu walio walemavu, wamevaa suruali nyeusi na mashati mekundu yaliyoandikwa Kenya, mwonekano wao inaonyesha ni timu rasmi, huenda wanajiandaa kwa mashindano au mazoezi, wamekaa kwenye viti vya magurudumu kwa moangilio wakionekana jasiri na wenye uzalendo.

Bango hili limeandikwa Misitu yetu, mustakabali wetu. likiwa na picha ya twiga na maandishi Kituo cha Twiga. Bango hili linaeleza aina za misitu, umuhumu wake, vitisho vinavyoikumba na mbinu za kuikunzisha. Chini yake kuna akaunti za mitandao ya kijamii na mawasiliano rasmi kwa wale wanaotaka kujifunza zaidi au kushiriki katika juhudi za uhifadhi.

Kitabu hiki kina mchoro wa treni ikikata kwenye njia ya reli , mwanaume akiendesha baiskeli huku akipambana na upepo mkali na lori kubwa likipita barabarani likiwa limejaa mzigo wa mchanga ,kila taswila linavutia na inaangazia namna tofauti za usafiri na hali za maisha katika mazingira ya kila siku.